Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa ni wanawake pamoja na wanaume. Hapa wamevalia barakoa ili kupunguza uenezaji wa magonjwa. Pia mmoja anachukuliwa vidole huku wengine wakisubiri.

Hawa ni viongozi wakubwa serikalini ya Kenya. Mmoja ni rais wa taifa la Kenya Samoei William Ruto. Katikati kuna jaji mkuu Martha Koome, ikiwa kando yake ni Moses Wetangula ambaye pia ni mkuu.

Hii ni tukio la muhimu katika nchi ya Kenya. Hapa tunamwona rais wa Kenya daktari William Ruto pamoja na mkewe Rachel Ruto. Kando yake kuna majaji wengi sana na anatia sahihi kuhakikisha ya kwamba yeye ni rais wa Kenya.

Huyu ni rais mstaafu wa jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Kando yake kukiwa na mkewe Margaret Kenyatta. Upande mwingine kukiwa na majaji wawili. Majaji hawa ni Bi. Amandi pamoja na jaji mkuu mstaafu David Maraga.

Michezo ni sehemu kuu ya nchi ya Kenya. Michezo huweza kuleta furaha kwa mashabiki na vile vile kuleta mapato kwa wachezaji. Kama taifa, kuna ushuru ambao nchi ya Kenya hupata katika michezo haya.

Hapa ni kituo cha serikali kinachoitwa Huduma Centre. Huu ni wakati wa kazi na tunawaona wafanyikazi wakiwa pamoja na viongozi wao wakiwa wanaongea moja kwa moja, huku wakiwa wamechekeshwa sana.

Hapa ni huduma center. Ni afisi ya serikali kuu ya Kenya, iliyopelekwa kwenye maeneo mbalimbali, ili kusaidia mwananchi wa kawaida kupata huduma mbalimbali. Tena ni muhimu sana kwa mwananchi wa kawaida.

Huu ni mpira wa vikapu. Hapa tunaona vijana barubaru ambao wamejitahidi sana katika mchezo huu, ili kuweza kufanya vyema. Kwenye viti kuna wachezaji wengine pamoja na mashabiki wao.

Usafi ni kitu cha muhimu sana katika jamii na kotekote tunaoishi. Umwagaji wa takataka kiholela kinaweza sababisha mlipuko wa magonjwa, kama vile kipindupindu na magonjwa mengine hatari katika maisha ya mwanadamu.

Mpira wa kandanda ni mchezo unaoenziwa na watu wengi nchini Kenya. Mchezo huu sio tu ya kufurahisha mashabiki bali ni tegemeo la familia nyingine. Picha hili linaonyesha wachezaji wawili mmoja akiwa na suruali ya nyeupe na mwingine suruali ya samawati.

Hawa ni wachezaji wa nchi ya Kenya, wachezaji hawa ni vijana barubaru ambao ni wa mchezo wa raga, tena wamevalia nguo aina ya Kenya Airways. Pia wanawakilisha nchi ya Kenya kwenye michezo huu.

Kutokana na uzinduzi wa usaidizi wa serikali kupitia mtandaoni, nchi ya Kenya ilizalisha kitu iitwayo Huduma Kenya. Hii ni moja ya juhudi za serikali kuu, kuweza kuleta huduma karibu na mwananchi wa kawaida.

Mama Idah Odinga ni mwanamke mashuhuri, sio tu katika nchi yetu ya Kenya, bali pia kote ulimwenguni. Hapa tunaona akiwa na viongozi wengine, mmoja akiwa ni mwanamume na mwingine mwanamke. Wawili hawa wanajaribu kufanya jambo fulani kwenye kompyuta.

Kifaa hiki hutumika katika mahakama ya nchi tofauti tofauti. Ni ishara ya nguvu aliyo nayo jaji ya kutoa hukumu kwa yeyote yule apatikanaye na hatia. Tena hutumika katika mahakama mbali mbali.

Nchi ya Kenya ina watu wengi wenye masomo ya hali ya juu. Hapa tunamuona jaji mkuu pamoja na wakili wawili. Wakili hawa ni wa kike na wa kiume, mmoja akiwa ni James Orengo na mwingine akiwa ni Anne Amadi.